Hapa ninaona watu wawili. Kati yao ni mwanamke na mwanaume. Mwanaume inaonyesha ni daktari kulingana na venye alivaa na inaonyesha pia anadunga sindano. Huyu mama na inaonyesha huyu mama ni mgonjwa vile yeye alikaa kwa kiti chake.

Hapa ninaona watu watatu, kati yao ni madaktari wawili na mgonjwa. Mgonjwa anaonyeshwa anang'olewa meno na madaktari hawa ili aweze kupona ama ili aweze kuondoa meno inayouma huyu mgonjwa.

Hapa ninaona pikipi, pia ninaona bajaji ama gurudumu matatu. Hapa inaonyesha kulinyesha mvua mengi sana. Nainaonyesha hawa watu wanajaribu kuvuka barabarani, kabla maji haijakuwa mengi.

Naona mahali ambapo imeandikwa hospitali ya Ahero ambayo imelowa maji mingi sana ,hapa inaonyesha kwamba kulinyesha mvua mingi sana hadi ikaingia kwa hii hospitali ya Ahero na ninaona pia kuna upande ambao walikuwa wamejenga nyumba ingine na maji ikaingia.

Daktri, pia ninaona mtoto mchanga, na pia kuna mama yake, hapa inaonyesha ni hosipitali ya kuweza kusaidia watoto wachanga iliwapewe dawa ambazo inasaidia iliwaweze ku..

Hapa ninaona mama mmoja ama mwanamke mmoja ambaye anasafisha mkono yake ama anaosha nguo yake ,inaonyesha ya kwamba hapa kuna maji ambayo yanasidia watu ambao wanaishi karibu na hapa.

Hapa ninaona mwanamkie mmoja ambaye ameshika mtoto mchanga ama mtoto mdogo, hapa inaonyesha kwamba alikuja kliniki ili aweze azae mtoto yake akiwa na mwelezaji ili aeze asaidiwe na madaktari ili azae mtoto yake.

Ngamia ambao analala kwa mchanga na kuna mzigo ile ambaye amefungwa kwa mgongoni mwake kama yeye anajaribu kuamka juu alifungwa na kamba wakati anatembea ama anajaribu kutoa vitu ambavyo iko kwa mgongoni mwake.

na chombo. nguo nyeupe ili waweze kulishia matawa kwa nyumba. Hawa wanafanya usafi ama inaonyesha kuna gogo na watoto wao ambao walikuwa wameingia kwa nyumba. Na wanajaribu kulishia taa ili waweze watoke kwa nyumba.

Ninaona madaktari wawili ambao walivaa barakoa na pia kuna mtu alilala kona juu ambao anasaidiwa na hawa madaktari wawili. Pia inaonyesha hawa madaktari ni wanawake na wanasaidia mtu kung'olewa meno ama kuponya yeye.

Hapa ninaona huduma ya meno ambayo watu wakiwa na shida ya meno ama wanaumwa na meno wanaenda hapa ili watolewe meno yao ambayo kimeharibika ama kilikuwepo na shida fulani kulingana na chakula yenye amekula kama sukari yenye inafanya meno ikuwe mbaya.

Hapa ninaona mtu ambaye amefunga mdomo akitumia barakoa na pia ninaona daktari anadunga sindano ama anadunga dawa. Hii inaonyesha hapa ni hospitali na wakati mtu ako mgonjwa anakuja hapa ili amueleze daktari shida yake.

Hapa ninaona mtu ambaye anafunza wanafunzi ama ni mwalimu ambao anafunza wanafunzi wakiwa darasani ili waweze kuelewa mtu ambaye anafaa kuelewa wakiwa kwa darasani ama ili waweze kuelezewa umuhimu ya masomo.

Ninaona mtu ambaye alivalia na anaendelea kupulizia dawa kwenye nyumba. Hii ni dawa ambayo inazuia wadudu kama mende ili wasiendelee kuongezeka kwa nyumba ama inafanya nyumba iwe safi ndio isikuwe na uchafu mingi sana.

Hapa ninaona watu wawili, mwingine anakaa kiti na mwingine anasimama. Huyu mwenye anasimama ni daktari na huyu mwenye anakaa kiti ni mgonjwa. Sasa daktari anadunga sindano ama anadunga dawa ili aweze kupona.

Hapa ninaona watu ambao wanashangaa wakiona nyumba ambayo imeporomoka, ambayo hawajui kwa nini wariporomoka ama kuna watu ambao walikuwa wamekuja kumbomoa hii nyumba hili inasababisha hasara kubwa kwa mwenyewe ama kwa serikali.

Hapa ninaona pansi wengi sana ambao wanakula mahindi. Hii inaonyesha kwamba kulikuweko na hizi pansi na wameingia kwa shamba na inasababisha hasara kwa mtu ambaye amepanda hizi mahindi juu atakula kumaliza.

Hapa inaonyeshana hospitali. Naona mama mmoja ambaye analala juu ya kitanda na kuna mashine ambayo amewekwa kwa mdomo yake ama mapua yake ili asaidiwe kupumua na ninaona daktari anashughulikia yeye ili akae vizuri akiendelea kupokea dawa mwili.

Hapa ni mtu ambaye analala kwa kitanda cha hospitali ,na pia kuna madaktari ambao wanamshughulikia kuna na kuna pia ya kupima hewa ama ya kumsaidia ili apumue.

Ninaona mama mmoja mwenye ameshika kijiti, pia na mtoto ambaye ni msichana, ambao wanatembea kwa maji yanayoloa. Ni kama hawa wako kwa nyumba yao na wanajaribu kupita kwa maji ili kuelekea kwenye mahali wanaishi. Inaonyesha mvua imenyesha mingi.

Ninaona watu ambao wanasafisha mikono yao kwa bomba la maji. Hii inaonyesha kuna kazi ambayo walikuwa wanafanya ama walikuwa wanataka chumba cha kujisaidia ili waweze kufanya usafi mikononi ili waweze kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Ninaona mtu ambaye anadungwa dawa na daktari. Hapa inaonyesha ni hospitali. Ambapo mtu akiwa na ugonjwa ama akiskia mwili wake haiko vizuri anaenda ili amwambie daktari shida yenye akonayo.

Ninaona watu ambao wanasimama. Hawa inaonyesha ni madaktari ambao wanasaidia wanawake wakati wanataka kuzaa watoto ama mtoto. Ninaona kuna mwenye anaonyesha mwanamke mmoja kona na mwingine anashughulikia mtoto mdogo.

Ninaona mtu ambaye alijifunga mdomo akipuliza dawa kwa mimea yake ambalo imeonekana kama ni viazi ama ni majani chai ili isaidie kwa ugonjwa mbalimbali ambayo inaletwa na mazingira. Hii inasaidia mkulima ili apumue vizuri.

ninaona watu ambao walivaa nguo zenye zinafanana na pia walifunga midomo yao na barakoa, walifunga pia kichwa. Hapa inaonyesha ni hospitali ambapo kulikuwa kunaendelea na mashughuli mbalimbali na kuponya mtu ili aweze kupata maisha.

Hapa ninaona mama mmoja ambaye anaosha mkono kwa tanki ambayo iliandikwa mfuko wa watoto wa mataifa na kuna mtoto anasimama hapa akiona huyo mama akiosha mkono, pia kuna mama mwengine pale nyuma na watoto wengine.

Ninaona chupa ambacho kuna dawa ya surua ambacho zinatumika ili mtu ajikinge dhidi ya ugonjwa ya surua. Pia ninaona sindano ambacho zinatumika kutunga dawa wakati unataka kuponya mtu ama unataka kutunga dawa.

ninaona chupa sita ambazo zilifunikwa kabisa. Hii inamaanisha iko na dawa ambayo ni ya kienyeji ambazo zinatumia wakati mtu anahitaji ama wakati mtu ako mgonjwa. Hizi dawa zinatengenezwa na watu.

Hapa ninaona watu hospitali. Inaonyesha ya kwamba hawa walipata ajali kutoka kwa gari ama kutoka kwa vitu ambavyo walikuwa wanafanya. Hapa ni hospitali kuu ambao wanashughulikia wale ambao walipata ajali ili watibiwe vizuri.

Hapa ninaona chupa ambazo zimeandikwa kipimo kimoja ambacho pia ziko na ugonjwa wa surua iliandikwa kwamba zinasababishwa na virusi. Pia ninaona sindano ambacho zinatumika kudunga madawa wakati daktari anatumia kuponya mtu.

Ni chupa ambayo Iko na dawa ya surua ambazo zinatumiwa Ili kuzuia usababishaji wa surua hii hili watu wasipatwe na hili ugojwa kulingana na virusi vinavyosababishwa ugojwa huu na inatumika kupea watu wasipate hii ugojwa.

Ninaona mwanamke wawili na mtoto mmoja. Hapa pia mwanamke mmoja amevaa barakoa ambalo inaonyesha yeye ni daktari. Anajaribu kuulizia huyu kama kuna shida yoyote ama mtoto mwenyewe ako na shida ili apewe dawa ama atibiwe vizuri.

Katika picha hili Kuna matunda kama vile machungwa, maembe

Hapa ninaona mama ameshika mtoto wake, na kuna mwingine yuko kando yake ama yuko mkono wake wa kulia. Na kuna daktari ambaye anamuona huyo mtoto ama anapatia mtoto huyo dawa ili aweze kupona na ugonjwa uliokuwa naye.

Naona mkono ambaye ilishika dawa, na kuna sindano, ambayo anajaribu kudunga dawa, ili aende kutumia ama kutibu mgonjwa, ama aende atibu mnyama kama ngombe, kama ako na ugonjwa kwa mwili yake.

Ninaona watu wawili ambao wamesimama karibu na chumba cha kujisaidia. Inaonyesha kuna kitu wanajadiliana pamoja ama wanataka waongeze chumba kingine. Pia inaonyesha hawa ni walimu ama wazazi wa hii shule ambao wanasimamia hizi nyumba.

Kuna daktari ambaye amevaa barakoa, na kuna pia mwingine anasaidiwa kungolewa meno ambayo imesumbua yeye ama ana anajaribu kotoa kitu ambaye iliingia kwa mdomo yake na yeye pia inaonyesha ako na shida ya macho.

Hapa ninaona watu ambao wanatembea wakipitia maji ambayo ni mengi sana inaonyesha hapa kulikuwepo na mvua mingi ambayo ilinyesha hadi ikasambaa kwa barabara na watu wanajaribu kupita barabara hiyo.

Hapa naona mtu ambaye amelala kwa kitanda . Inaonesha ya kwamba yeye ni mgojwa . Ninaona Daktari hapa inaonesha ya kwamba matibabu hili ya kazi nzuri.

Naona mtu ambaye inaonyesha ni daktari ambaye ako kitandani ya hospitali ako na kitu ambayo anaona, yeye ako kwa mahali ambapo kuna mashini ambayo inatumiwa kwa hospitali wakati wa mtu.

Ninaona wamama wanne ambao wamevaa kimaasai, na wanabeba maji kwa mtungi ambalo waliweka juu ya kichwa yao na wanatembea inamaanisha hao wanaendea maji kwa mtoni ili wapeleke nyumbani ndio watumie.

Hapa ninaona watu ambao wanarangua vitu mbalimbali, wanapeana msaada, kuna watu ambao wamepanga laini inaonyesha hawa ni watu ambao wanasaidiwa na watu ambao wako juu kimaishani. Hawa watu ambao wanasimama kando yao ni watu ambao wanatoka serikalini.

Hapa ninaona daktari ambaye anasaidia mgonjwa anaona ama anajaribu kutoa meno ambayo imesumbua huyu mtu ili asikie poa ama kuna kitu kwa mdomo yake na anafaa kushukulikia ili aweze akae vizuri.